Magurudumu haya yameweza kupangwa ili wakati wanunuzi wanakuja kuvinunua kuletea wauzaji pesa wasikue na kazi ngumu za kuzitafuta na waweze kutunza wakati au saa ili mnunuzi huyu asianze.

Kupeana pesa inaendelea wakati mzee mmoja anampea mwenzake hela, kwani alimfanyia kazi ama kumpea hela ili aweze kumtunzia hela zake.

Kuuza na kununua bidhaa mbalimbali sokoni iko na faida endapo, mnunuzi huyu ameweza kuinunua kifaa chake alichokuwa akihitaji na sasa anapewa kifunguu na muuzaji huyo.

Kuna kazi mbalimbali za kupata pesa. Iwapo tunapata muuzaji mmoja ameweza kuzipanga magari zake ili aweze kuziuza kwa wanunuzi ambao wataweza kuzinunua, ili naye pia aweze kupata pesa au fedha za kutumia katika mahitaji zake.

Mkulima baada ya kuitoa mazao zake shambani, ameweza kuzileta sokoni ili aweze kupata hela au fedha anazoweza kutumia katika hali yake au maisha yake.

Wauzaji huuza ili kupata pesa, ndiposa tunaona maduka mbalimbali ambapo muuzaji au wauzaji wanaouza katika maduka haya, wanakuja kuuza ili waweze kupata fedha au hela, kufanikiwa au kuweza kulinda maisha yao.

Kuuza na kununua vifaa tofauti tofauti zinaendelea, endapo muuzaji huyu ameweza kuleta bidhaa zake kama vile kitunguu, nyanya na waru ili aweze kuuza na apate fedha zake au pesa.

Bidhaa hizi zimeletwa ili muuzaji huyu aziuze ili aweze kupata hela au fedha, kufanya au kufanikiwa kwa kufanya matumizi yake au kufanikiwa aweze kupata kile anachokihitaji.

Ili kuweza kupata pesa ya mnunuzi au mteja wako inafaa bidhaa yako iwe kwa hali nzuri. Endapo muuzaji huyu ameweza kuitengenezea bidhaa yake pahali pazuri pa kuiweka ili iwe kwa hali nzuri ambapo mnunuzi anapokuja kuinunua ipo sawa.

Kuna biashara mbalimbali za wananchi kufanya, mojawapo ni M-Pesa. Kama tunavyoona, M-Pesa ni duka ambalo wanafanya huduma ya kutoa au kutuma pesa katika uwanja wa biashara.

Kutunza bidhaa yako au kuweka bidhaa yako katika hali nzuri kama tunavyoona, inaweza kuleta pesa vizuri au mingi kwa jinsi bidhaa hiyo iko katika hali nzuri.

Kila mtu huwa ako na kitu ya kuuza, ndipo huyu jamaa ameweza kufungua duka ya kuuza magari tofauti tofauti na mbalimbali, ili aweze kupata pesa na kuimarisha hali yake.

Baada ya kuvuna mimea mkulima alizopanda anazibeba na kuzipeleka sokoni, hivyo basi tunaona nyanya ziliweza kupandwa na mkulima fulani na amezileta sokoni ili aweze kupata fedha.

Huduma ya kutoa pesa kwenye kadi inaendelea ndipo mteja huyu ameleta kadi yake ili aweze kutoa pesa zake ili aweze kutumia katika matumizi

Kuweka bidhaa au kutunza bidhaa zako katika hali nzuri ili uweze kupata fedha na iko na faida kubwa sana kwani wanunuzi watapata kama bidhaa zako ziko kwa hali nzuri za kutumia.

Kutunza pesa yako au kutoa pesa zako ambayo umetumiwa na mtu inahitaji sehemu kama vile banki ama M-Pesa na hapa tunaliona M-Pesa ni mojawapo rahisi ya kuitoa endapo watu hutumia M-Pesa sana kwa wingi kushinda benki.

Kupata fedha kuna kazi mbalimbali kama vile tunapata mpesa. Mpesa ni duka ambalo linatumiwa kuweka au kutoa pesa wakati mtumizi anataka kutumia pesa yake.

Pesa ni kitu muhimu sana, ndipo muuzaji huyu ameleta vifaa zake au matunda au mimea zake kuuza ili aweze kupata karo. Ameleta vitu kama nyanya, dania, hoho ili auzie customer zake ili aweze kupata pesa.

Jinsi ya kupata fedha nchini. Kuna mbalimbali ya kuzipata endapo tunapata muuzaji huyu ameweza kuzipanga magari zake kwa njia kamilifu, ili customer au wanunuzi wakikuja waweze kuzipata na aweze kupata hela.

Kutunza pesa ni kitu muhimu sana, ambayo inaweza kuzuia fedha au hela zako kupotea. Mojawapo wa kueka fedha hizi ni benki au chama mbalimbali.

Mnunuzi ameweza kuinunua gari lake ambalo lilikuwa limemfurahisha na muuzaji huyu ameweza kupata hela ambalo yeye pia alikuwa anaitaka.

Huyu ako katika rununu yake, akifuatilia jinsi ambavyo amekuwa akitumia pesa zake katika akaunti yake.

Tunaliona matunda katika soko ambapo mkulima ameshapanda na sasa amezileta kwa soko kwa ajili ya kupata hela.